Mtu anafanya kazi kwenye kompyuta mbili moja ikiwa inaonyesha mkutano wa mtandaoni. Hali hii inaonyesha namna watu wanavyoweza kushiriki mafunzo, mikutano au kazi kwa wakati mmoja kupitia teknolojia. Inatoa urahisi, ufanisi na upatikanaji wa elimu na kazi kutoka mahali popote.